Wanaume wawili wameketi kwenye meza ya nje kila mmoja akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Mmoja amevaa fulana nyeupe na anashikilia kikombe huku mwingine amevaa blausi ya rangi ya waridi na anaandika kwenye karatasi.

Mtu ameketi mbele ya tarakilishi mpakato na anashikilia balbu ya mwanga ambayo ndani yake kuna kofia ya kuhitimu. Picha ndogo za vitabu, maskio na alama zingine za elimu zinaonekana zikielea karibu na balbu.

Kiganja kimeshika simu maheri ambayo inaonekana ikitoa mawimbi ya kidijitali yaliyojaa ikoni mbalimbali zinazowakilisha mawasiliano. Mitandao ya kijamii na shughuli za mitandaoni zikionyesha uwezo wa teknolojia kuunganisha watu na taarifa.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mwalimu au mkufunzi akionekana kwenye skrini ya tarakilishi ndogo. Mtu huyu anaonekanan akiandika fomula za hisabati kwenye ubao mweusi labda akiendesha somo la hesabu.

Mwanaume anaonekana ameketi kwenye dawati akiwa anasoma kitabu na kusikiliza muziki kupitia vipokea sauti. Anatabasamu na anaonekana kufurahia kile anachosoma. Tarakilishi mpakato iko kwenye dawati mbele yake.

Skrini ya simu inayoonyesha nembo ya Google Classroom Program inayotumika kwa ajili ya usimamizi wa masomo na mawasiliano katika walimu na wanafunzi. Nyuma ya simu kuna skrini kubwa zaidi ya tarakilishi.

Kilele cha picha kinayoonyesha michoro ya kidijitali ambapo mtu ameketi mbele ya tarakilishi ndogo, mwingine ameketi na tarakilishi ndogo mbele ya skrini inayowakilisha mazingira ya kujifunza mtandaoni. Kofia ya kuhitimu inaonekana juu ya skrini ikiashiria elimu au mafunzo.

Mtu anaonekana akifanya kazi kwenye tarakilishi mpakato. Michoro mbalimbali inayohusiana na elimu na mafanikio inaelea juu ya tarakilishi. Kuna ikoni ya kitabu kilicho wazi, kofia ya kuhitimu na kikombe cha ushindi. Inaashiria dhana ya kujifunza mtandaoni au elimu kwa ujumla.

Mtu anaonekana akitumia kompyuta mpakato . Kuna michoro iliyoonekana juu ya kompyuta ikiwakilisha dhana kama vile kujifunza mtandaoni. Mtu huyo amevaa shati la buluu. Inaonekana kama anafanya kazi au anasoma kwenye kompyuta.

Wanafunzi watatu, wawili wakiwa wanawake na mmoja mwanaume, wakiwa wamekusanyika karibu na meza labda katika maktaba. Wawili kati yao wanaonekana wakitazama tarakilishi kibao huku wakitabasamu, labda wakishirikiana katika mradhi au kujifunza pamoja. Mwanafunzi mwengine mwanaume anaonekana akitabasamu nyuma yao, akishiriki katika mazingira ya kirafiki na ya kielimu.

Mtoto mdogo amabaye anaonekana kuwa mvulana mwenye nywele fupi za blonde ameketi kwenye meza mbao akiangalia tarakilishi ndogo. Kwenye sikrini ya tarakilishi kunaonekana mwanamke labda mwalimu akifanya mawasiliano ya video na mtoto huyu.

Kundi la watu ambao wanaonekana kuwa wafanyikazi wa ofisi au washiriki wa mkutano wakiwa wamekaa karibu na meza moja. Watu hao ambao wanaonekana kuwa wanaume mwenye asili ya Asia Kusini amevaa shati la rangi ya samawati na anaonekana kuwa anazungumza au anaongoza mjadiliano.

Kijana moja anayeonekana kuwa na asili ya kiafrika ameketi kwenye meza akiwa anatumia tarakilishi mpakato. Anaonekana kuwa makini na kile anachofanya kwenye tarakilishi. Meza imetengenezwa kwa mbao na kuna sehemu ya mkokoni iliyowekwa pembeni yake.

Mtu ameketi mbele ya tarakilishi mpakato na anashikilia balbu ya mwanga ambayo ndani yake kuna kofia ya kuhitimu. Picha ndogo za vitabu, masikio na alama zingine za elimu, zinaonekana zikielea karibu na balbu. Hii inaweza kuashiria dhana ya kujifunza mtandaoni au kupata maarifa kupitia teknolojia.

Tarakilishi mpakato inayoonyesha neno E-learning kwenye skrini yake. Tarakilishi yenyewe ina rangi ya kijivu na kibodi nyeusi. Kikombe cha kahawa kimeonekana pembeni ya tarakilishi. Mandhari ya picha ina rangi ya manjano iliyokolea.

Skrini ya tarakilishi ndogo iliyowasilisha mwonekano wa mkutano wa video uliofanyika kwa njia ya mtandao, labda kupitia programu kama vile Zoom , kutokana na mpangilio wa washiriki kwenye gredi . Kuna washiriki tisa wanaonekana kila mmoja wakiwa katika dirisha lake ndogo.

Tarakilishi mpakato inayoonekana ikiwa imeunganishwa na mtandao wa ikoni mbalimbali, zinazowakilisha huduma za mtandaoni. Kuna ikoni za eneo, wi fi , watu, kalenda, wingu, utafutaji, video, saini ya kidigitali na usalama. Hii inaweza kuonyesha dhana ya mtandao wa vitu au teknolojia.

Mwanamke ameketi msalaba miguu kwenye uso mweupe labda meza au kitanda akiwa anatumia tarakilishi ndogo. Amevaa fulana nyeupe na jeans za samawati. Mikono yake inaonekana kwenye kibodi.

Kijana ambaye anaonekana kuwa mvulana akiwa ameketi mbele ya tarakilishi, labda akishiriki katika somo la mtandaoni au mazungumzo ya video . Kijana huyu amevaa vipokeo sauti vikubwa vya rangi nyeusi na nyekundu.

Msichana mdogo ambaye anaonekana kuwa na asili ya kiafrika ameketi mezani akiwa ameinua mikono wake. Ana penseli mkononi mwake mwingine na kitabu kimefunguliwa mbele yake pamoja na tarakilishi mpakato iliyo upande. Inaonekana kama anashiriki katika masomo ya mtandaoni au anafanya kazi ya shule nyumbani.

Ukurasa wa matangazo unaonyesha mifano ya majukwaa ya kujifunza mtandaoni. Upande wa kulia kuna picha ya mwanamke akifundisha kupitia tarakilishi na mwanafunzi anaonekana akiandika.

Simu janja ya rangi ya fedha ikiwa imelazwa kwenye uso mweupe labda meza. Skrini ya simu inaonyesha maktaba ya kidijitali ambapo kuna rafu nyingi za vitabu ambazo zinaonekana kama zinatoka ndani ya simu.

Chumba kinaonekana kuwa na vitanda viwili vya gorofa vilivyo tengenezwa kwa chuma nyeupe. Kila kitanda kina godoro na blanketi nyembamba ya rangi ya kijivu au nyeupe. Pazia nyembamba la rangi ya zambarau limefunika dirisha. Ukuta wa chumba una rangi mbili, sehemu moja ikiwa ya manjano na nyingine ikiwa na karatasi ya ukuta yenye maua.

Umati mkubwa wa watu wameketi kwenye viti vya rangi nyekundu katika ukumbi mkubwa, labda wakihudhuria mkutano au seminar . Wengi wao wamevaa sare za shule zinazodokeza kuwa wanaweza kuwa wanafunzi. Kuna msemaji mmoja au wawili waliosimama mbele.

Eneo kubwa la ndani labda ukumbi wa michezo au ukumbi wa shule, ambapo kuna kundi kubwa la watu ambao wanaonekana kuwa wanafunzi au washiriki wa mafunzo wamekusanyika. Watu hawa wamekaa chini, wakiwa wamezunguka mtu mmoja aliyesimama ambaye anaonekana kuwa mwalimu au mkufunzi.

Maktaba kubwa inaonekana imejaa watu wengi wakisoma na kufanya kazi kwenye meza. Kuna rafu nyingi za vitabu zimepangwa kote kwenye chumba. Watu wengi wanaonekana kuwa vijana, labda wanafunzi. Mandhari inaonyesha mazingira ya kujifunzia yenye raslimali nyingi.

Mazingira ya ndani ya eneo la kusoma yanaonekana. Kuna meza nyingi zilizopangwa kwa ajili ya watu kusoma, kila moja ikiwa sehemu ya kujitenga kwa faragha. Rafu zilizojaa vitabu zinaonekana pembeni na mwanga hafifu unaangazia nafasi hio.

Chumba kinaonekana kuwa darasa tupu lenye madawati mengi na viti. Kila dawati lina karatasi juu yake labda zikiwa ni kazi za wanafunzi au vifaa vya masomo. Kuna madirisha mawili madogo yanayoingiza mwanga kwenye chumba. Ukutani kuna bendera au bango la kijani kibichi.

Chumba kinaonekana kuwa na vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa chuma. Kila kitanda kina godoro jeupe, mto na blanketi nyekundu iliyokunjwa. Ukuta moja wa chumba umepakwa rangi ya buluu. Chumba kinaonekana kuwa na sakafu ya vigae vya rangi ya kijivu na dirisha linaloleta mwanga.

Kundi la watu wamekaa darasani au ukumbini wakiwa wamepanga viti na madawati. Kuna wanaume na wanawake wa asili tofauti. Wengine wamekaa kwenye madawati, wengine wamesimama. Kuna meza kubwa katikati ya chumba.

Eneo la ndani la jengo, labda ofisi au ukumbi ambapo watu kadhaa waonekana wakitembea. Eneo hilo lina sakafu ya vigae vyeupe na kuta ambazo zimepakwa rangi nyeupe, na sehemu za rangi ya manjano. Nguzo nyeupe zinaonekana zikiunga mkono dari, na kuna taa za mraba zilizowekwa kwenye gari.

Wachezaji wa mpira wa miguu wamevaa jezi za rangi nyekundu na kijani wakicheza mpira. Mchezaji mmoja anaruka juu kucheza mpira kwa kichwa, wengine wanamwangalia. Mandhari inaonekana kuwa uwanja wa mpira.

Chumba cha hospitali chenye vitanda vitatu. Kila kitanda kina godoro lililofunikwa na shuka ya rangi ya waridi na blanketi. Pazia za rangi ya samawati zimetundikwa kuzunguka kila kitanda, labda kwa ajili ya faragha ya wagonjwa.

Darasa tupu linaonekana likiwa na madawati mengi ambayo yaliyopangwa kwa safu. Kuna ubao mweusi ukutani upande mmoja wa darasa. Mwanga unaingia kupitia madirisha yenye fremu nyeusi. Inaonekana kama darasa la shule.

Darasa tupu labda shule ya msingi au sekondari kijijini Nairobi kutokana na muktadha wa eneo. Kuna madawati mengi yaliyopangwa kwa mstari, kila moja ikiwa na kiti. Mbele ya darasa kuna ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki.

Kuna tarakilishi nyingi zimewekwa kwenye meza ndefu. Viti zimepangwa mbele ya kila tarakilishi. Taa zinaangaza kutoka juu na kuangazia chumba. Inaonekana kama maabara ya tarakilishi au chumba cha mafunzo.

Sehemu ya ndani ya maktaba labda maktaba ya ifra kutokana na muktadha. Kuna rafu nyingi zilizojaa vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu. Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mwanaume ameketi kwenye meza akisoma au akifanya kazi.

Mwonekano wa nje wa jengo linaloonekana kuwa hosteli labda kutokana na muktadha wa awali unaohusisha Kenya Youth Hostel Association . Jengo lina paa la rangi ya samawati na sehemu za kuta zilizopakwa rangi ya kijivu na nyeupe.

Mandhari ya ndani ya chumba kinachoonekana kuwa cha kulala. Kuna kitanda kilichotandikwa kwa shuka la rangi ya kijani kibichi na mto mmoja wa rangi ya samawati. Kimefunikwa sehemu Kwa chandarua cheupe kilichokusanywa juu. Karibu na kitanda kuna kabati kubwa la mbao labda Kwa ajili ya kuhifadhi nguo.

Darasa la tarakilishi labda katika shule au chuo. Wanafunzi wengi ambao wanaonekana kuwa vijana wamekaa kwenye viti wakiwa wamezingatia tarakilishi zao. Mwalimu ambaye anaonekana kuwa mwanaume amesimama mbele ya darasa.

Mazingira ya ndani ya chumba cha kulala, labda katika hosteli au nyumba ya kulala wageni, ambapo vitanda viwili vya ghorofa vimepangwa pande zote mbili za chuma. Katikati kuna meza ndefu yenye viti viwili na dirisha lililofunikwa na mapazia ya rangi ya samawati na nyeupe linaloruhusu mwanga kuingia.

Watu wengi wamekusanyika ndani ya maktaba. Wanaonekana wakiwa wamekaa kwenye meza wakisoma au kufanya kazi ya kompyuta. Vitabu vimepangwa kwenye rafu nyingi zinazozunguka chumba. Mwangaza mkali unaingia kupitia madirisha na kufanya mazingira yawe mazuri kwa kusoma.

Jengo la chuo kikuu cha KCA linaonekana likiwa na manthari ya kijani kibichi mbele yake. Jengo lenyewe lina rangi ya udongo na paa la kahawia. Likiwa na mundo wakisasa. Kuna bustani iliopambwa kwa mimea na nyasi zilizokatwa vizuri. Njia ya lami linaelekea kwenye mlango wa chuo kikuu. Na kuna alama yenye nembo na rangi za Kenya pamoja na maelekezo.

Mandhari ya uwanja wa michezo labda uwanja wa mipira wa kikapu katika eneo la shule au chuo. Watu kadhaa ambao wanaonekana kuwa wanafunzi wanaonekana wakicheza mpira wa kikapu au wakishiriki katika mazoezi. Jengo refu linaonekana nyuma likiashiria kuwa uwanja huu uko ndani ya eneo la taasisi ya elimu.

Jengo linaloonekana kuwa na rangi ya samawati na kijivu na limeandikwa, Moyo Hall, juu ya mlango. Mlango mwingine una maandishi, Hall nine. Watu wawili wanaonekana wakiingia au kutoka kwenye jengo hilo.

Mandhari ya hospitali ambapo wanafunzi wa uuguzi wakiwa wamevaa sare zao rasmi. Wanaonekana wakihudumia mgonjwa bandia aliyelazwa kitandani. Vifaa vya matibabu kama vile mashine za kufuatilia wagonjwa vinaonekana karibu.

Sehemu ya ndani ya studio ya kisasa; labda chumba cha kulala cha wanafunzi au eneo ndogo la kuishi jijini Nairobi, kutokana na muktadha wa eneo. Chumba kimegawanywa katika sehemu za kulala na jikoni ndogo. Sehemu ya kulala ina kitanda kilichoinuliwa na droo chini yake.

Chumba cha kulala chenye vitanda vinne, labda chumba cha wanafunzi au hosteli hapa Nairobi, kutokana na muktadha wa eneo. Kuna kitanda kimoja cha kawaida na kitanda cha ghorofa mbili, vyote vikiwa na magodoro ya rangi ya samawati. Kitanda cha nne kinachoonekana sehemu ya nyuma ya chuma.

Ukumbi mkubwa umejaa watu wengi wameketi kwenye viti wakielekea kwenye jukwaa. Mtu mmoja anaonekana amesimama kwenye jukwaa akiongea au kuwasilisha jambo. Watu walio wengi wanaonekana kuwa na asili ya kiafrika. Huenda ni hafla inayofanyika katika chuo kikuu.

Chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa labda chumba cha kulala katika hosteli au kambi. Kuna vitanda kadhaa vilivyopangwa kwa safu kila kimoja kikiwa na magodoro. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga hafifu labda kutoka kwa dirisha lililofunikwa na pazia lenye muundo wa maua.

Chumba kinaonekana kuwa na vitanda vingi vya chuma vilivyopangwa. Vitanda vingine vina magodoro meupe na vingine yana magodoro ya kijani au mistari. Sakafu ina rangi ya kahawia. Kuna dirisha upande moja wa chumba.

Sehemu ya ndani ya chumba, labda chumba cha kulala katika hostel au nyumba ndogo. Kuna kitanda cha gorofa mbili chenye magodoro ya rangi ya waridi, kikiwa kimesimama karibu na ukuta. Chumba kina sakafu ya vigae vya rangi ya kijivu na kuta zilizopakwa rangi ya cream kuna meza ya kazi na kiti cha samawati.

Sehemu ya ndani ya chumba ambacho kinaonekana kuwa sehemu ya malazi ya bei nafuu. Kuna vitanda viwili vya ghorofa vilivyoundwa kwa mbao zilizochongwa sana. Kila kimoja kikiwa na godoro lililofunikwa na shuka lenye muundo tofauti na neti nyeupe ya mbu iliyoning'inia juu.

Jengo kubwa la ghorofa mbili lina rangi nyeupe na nguzo nyingi, zinazounga mkono baraza lake. Kuna bustani iliyopangwa vizuri na mimea iliyokakatwa kwa umbo karibu na jengo hilo. Barabara au njia ya zege inaelekea kwenye jengo. Inaonekana kuwa ni taasisi au shule yenye mandhari tulivu.

Basi la rangi ya manjano limeandikwa Kamacharia Girls Secondary School kwa herufi kubwa nyeusi. Watu wamekaa ndani ya basi hilo, wengi wao wakiwa wamevaa sare nyeupe. Watu watatu wamesimama nje ya basi, wawili wakiwa wamevaa suti nyeusi na mmoja amevaa blauzi ya bluu na sketi ya bluu.

Darasa tupu labda katika shule ya msingi ya Moi Avenue. Kuna madawati mengi ambayo yamepangwa kwa mistari, kila moja likiwa na vitu vyake. Kuta za darasa zimepakwa rangi ya manjano na samawati.

Darasa tupu limejaa madawati na viti vilivyopangwa kwa mistari. Kuta za darasa zimepakwa rangi ya kijivu sehemu ya chini, na rangi ya cream sehemu ya juu. Kuna mabango mbalimbali yamebandikwa ukutani. Mwanga unaingia kupitia madirisha yenye vyuma.

Chumba kilichojaa madawati na viti vilivyopangwa kwa safu kama vile darasa au ukumbi wa mtihani. Madawati yanaonekana kuwa ya mbao na viti vina migongo ya rangi ya kahawia. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga mzuri labda kutoka kwa madirisha yaliyo upande mmoja.

Msichana mdogo amevaa koti jeupe la maabara na miwani ya usalama akifanya majaribio ya kisayansi. Amezungukwa na vyombo mbalimbali vya maabara vilivyojaa vimiminika vya rangi tofauti.

Kundi kubwa la watu limekusanyika katika eneo la wazi lenye nyasi. Watu hawa wanaonekana kuwa na umri mbalimbali, kutoka vijana hadi watu wazima. Wengi wao wameketi chini, wakionekana kusikiza au kushiriki katika shughuli fulani. Mandhari inaonyesha miti ya kijani kibichi nyuma yao na anga ina mawingu.

Watu wamepanga foleni kwenye eneo la buffet wakijichagulia chakula kuna vyombo mbali mbali vilivyo na mboga, nyama na vitoweo vingine. Watu wanaonekana kuwa na asili tofauti. Mandhari inaonyesha mkusanyiko wa watu wakila chakula pamoja.

Kundi la wasichana wengi wakiwa wamesimama kwa mstari kwenye eneo la wazi lenye nyasi, labda uwanja au bustani. Wote wamevaa sare zinazofanana, zinazojumuisha sketi nyeusi, mashati meupe na tai nyeusi. Wengi wao pia wamevaa soksi nyeupe na viatu vyeusi.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa na asili ya kiafrika kutokana na sura zake na mchano wa nywele. Akishirikiana kwa furaha na mtoto mdogo; ambaye anaonekena kuwa na ulemavu wa ukuaji. Wameketi kwenye meza iliyojaa karatasi na rangi za aina mbalimbali.

Msichana mdogo anaonekana akitumia lugha ya ishara huku akitabasamu. Mtu mzima ambaye anaweza kuwa mwalimu au mzazi anaonyesha ishara nyingine kwake. Huku wameketi kwenye sofa laini inaonekana kama wanawasiliana kwa kutumia lugha ya ishara.

Mwanamke anaonekana akimsaidia msichana mdogo ambaye amevaa vipokea sauti kwenye tarakilishi mpakato. Wote wanatabasamu na wanaonekana kufurahia kile wanachofanya. Msichana anaweza kuwa anajifunza au anawasiliana kupitia tarakilishi. Mandhari inaweza kuwa nyumbani au kituo cha elimu.

Watu wawili ambao wanaonekana kuwa walimu au wanafunzi, wamesimama mbele ya ubao mweusi ulioandikwa fomyula za kisayansi, labda za fizikia, kutokana na maneno kama current na resistance . Mwanamke ambaye ana nywele ndefu za kahawia, amevaa blausi nyeusi.

Darasa lenye wanafunzi kadhaa ambao waonekana kuwa katika mji wa chuo au elimu ya chuo. Mwanafunzi mmoja aliye mbele ambaye anaonekana kuwa na ulemavu wa down syndrome anatabasamu na anapiga makofi kwa furaha.

Mwanamke ambaye anaweza kuwa mwalimu au msaidizi, ameketi karibu na mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa na down syndrome . Wote wanatabasamu na wanaonekana wakishirikiana na vitalu vya kuchezea; vilivyoandikwa herufi. Mwanamke mwingine anaweza kuonekana akiandika kwenye ubao.

Mwanaume ambaye anaonekana kuwa na ulemavu wa kuona akitumia tarakilishi, amevalia shati la rangi ya mawati . Anatumia theological study ,mwanamke mmoja ambaye anaonekana anamfundisha au kumsaidia ameketi karibu naye.

Kundi la watoto wadogo wanaoonekana kuwa wanafunzi kutokana na sare zao za rangi ya samawati na khaki, wakiwa wamesimama pamoja kwa picha. Wengi wao wanatabasamu na wanafanya ishara za mikono za kuonyesha nakupenda kwa lugha ya ishara. Watoto hawa wanaonekana kuwa wa asili mbalimbali za Asia, Mashariki na Kusini Mashariki kutokana na sura zao.

Mtoto mdogo amesimama, amefunika masikio yake kwenye mikono miwili. Anaonekana amefadhaika au anasumbuliwa na kelele. Yuko kwenye chumba chenye meza ya mviringo nyekundu na watoto wengine wameketi nyuma yake.

Watu kadhaa wakiwemo wanawake wawili na mwanamume, ambao wanaonekana kuwa katika mazingira ya ofisi au mkutano. Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa na ulemavu wa down syndrome anatabasamu kwa furaha huku akishikilia karatasi, labda akishiriki katika majadiliano ambao akipokea taarifa.

Watu wawili wameketi kwenye meza wanaonekana kuwa darasani. Mwanamke mmoja ambaye anaweza kuwa mwalimu amevaa shati la samawati. Anaonyesha ishara za mikono huku akitabasamu. Msichana mdogo aliyevaa shati lenye mistari ya samawati na nyeupe anatazama mwanamke huyu na pia anaonekana akifanya ishara za mikono. Labda wanawasiliana kwa lugha ya ishara.

Kundi la wanafunzi ambao wanaonekana kuwa wa umri mdogo wameketi kwenye meza wakitumia tarakilishi. Mwanafunzi mmoja aliye mbele anaonekana kuwa na ulemavu wa Down Syndrome na anatabasamu huku akiangalia kamera.

Mwanaume kijana ambaye anaonekana kuwa na ulemavu wa down syndrome kutokana na sura yake, amesimama ndani ya jengo linaloonekana kuwa shule au chuo kikuu. Amevaa fulana ya rangi ya cream ,suruali ya jeans ya samawati.

Kundi la vijana ambao wanaonekana kuwa wanafunzi, wakiwa wamekusanyika katika mazingira ya maktaba au eneo la kusomea. Mmoja wao ambaye anaonekana kuwa msichana, ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa ameshikilia kitabu huku wengine wakiwa wamesimama au wamekaa karibu naye.

Mkono wenye vidole viwili unaonekana ukigusa maandishi yaliyochapishwa kwa nukta zinazojitokeza kwenye karatasi nyeupe. Hii nimfumo wa uandishi wa braili unaotumiwa na watu wasioona au wenye uoni hafifu kusoma kwa kuhisi. Vidole vinasonga juu ya nukta hizo ambazo huwakilisha herufi na alama mbalimbali.

Msichana mdogo ambaye anaonekana kuwa na ulemavu wa kimwili kutokana na kiti cha magurudumu kinachoonekana nyuma yake. Ameketi kwenye meza ndogo akiwa amevalia gauni la manjano. Msichana huyu anaonekana akichora au akiandika kwenye karatasi kwa kutumia kalamu nyekundu.

Mikono miwili inaonekana ikisoma maandishi yaliyoandikwa kwa nukta zinazojitokeza. Nukta hizi zimepangwa kwa mistari na safu tofauti. Inaweza kuwa mfumo wa breli ambao hutumiwa na watu wasioona, kusoma kwa kuhisi kwa vidole.

Mwanamke na mvulana mmoja ambao wanaweza kuwa na asili ya Kiafrika, wanaonekana wakitazama tarakilishi kibao pamoja. Tarakilishi kibao ina nembo inayoonyesha PS cyber . Mvulana anaonekana kushika kitu mikononi mwake na anaonekana kuwa na wasiwasi au anashangaa. Mwanamke anaonekana akimwangalia mvulana kwa umakini.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za kahawia anaonekana amesimama mbele ya ukuta mweupe akiwa amevaa baluzi ya rangi ya samawati na suruali ya beiji yenye kiuno kirefu. Anaonekna akitoa ishara kwa mikono yake, labda akielezea jambo au akishiriki katika mawasiliano yasiyo na maneno.

Watu watatu wameketi karibu na meza wakifanya kazi kwa ushirikiano kwenye karatasi. Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa na ulemavu wa ukuaji, amevalia shati la kijani na anaangalia karatasi kwa umakini. Wanawake wawili wamemzunguka. Mmoja amevaa blausi yenye madoadoa na mwingine amevaa shati jeusi na miwani.

Watu wanne ambao waonekana kuwa wanafunzi kutokana na mazingira yanayooshiria darasa au warsha, wakiwa wameketi kwenye meza wakifanya kazi ya mikono. Wanafunzi hawa waonekana kuwa wa asili ya Asia Mashariki au Kusini Mashariki kutokana na sura zao.

Kundi la watoto. Wengine wakiwa kwenye viti vya magurudumu wanaonekana wakishiriki katika shughuli ya mazoezi au mchezo. Wanaonekana kuwa na furaha na wanatabasamu usoni mwao. Kuna mipira ya rangi ya manjano karibu nao, labda inatumika kwenye mchezo huo. Eneo linaonekana kuwa ndani ya ukumbuki wa mazoezi au kituo cha mchezo.

Mwanamke anamsaidia kijana mdogo kutembea kwa kutumia kifaa cha kutembelea chenye magurudumu. Wote wanaonekana kuwa na furaha na tabasamu usoni mwao. Kijana amevaa suruali ya bluu na sweta ya kijivu, huku mwanamke amevaa suruali nyeusi na sweta ya rangi ya mchanga.

Watu wawili mmoja akiwa kijana mwenye down syndrome na mwengine akiwa msichana. Wanaonekana wakifurahia kupamba keki ndogo jikoni. Kijana amevaa aproni yenye madoadoa na ametoa ulimi nje kwa furaha. Msichana anashikilia keki ndogo iliyopambwa na anaonekana akifurahia pia.

Mazingira ya darasa labda katika shule ya msingi au sekondari, kuna wanafunzi wawili wamekaa kwenye madawati wakiwa wamevaa barakoa zao kwa uso. Mwanafunzi mmoja ambaye anaonekana kuwa msichana mwenye nywele nyeusi anawasiliana kwa kutumia lugha ya ishara na mtu mwengine ambaye sehemu ya mikono yake tu inaonekana.

Mwanaume na mtoto mdogo wameketi kwenye meza wakicheza na vifaa vya kuchezea vya mbao. Mwanaume anaonekana kumwangalia mtoto kwa tabasamu. Mtoto anaonekana mwenye furaha na akishirikiana na mwanaume. Wako ndani ya chumba chenye mwanga, karibu na dirisha na mmea.

Mwanaume mweusi ambaye ana ulemavu wa macho ameketi kwenye meza ya mbao na anasoma kitabu kilichoandikwa kwa maandishi ya braille . Mikono yake inaonekana kufuata mistari ya maandishi. Anaonekana kuwa amevaa shati la kijani kibichi na ana vifaa vya sauti nyeupe masikioni.

Mvulana ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu anashirikiana kwa furaha na mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwalimu au msaidizi. Mvulana huyo anatabasamu na anaonekana kuwa anafurahia kusoma kitabu au karatasi ambayo mwanamke anashikilia.

Mwanamke na msichana wanatazama kompyuta mpakato kwa pamoja. Wote wanaonekana kuwa na furaha na wanatabasamu. Msichana anaonekana kuwa na ulemavu. Wako ndani ya chumba chenye rafu za vitabu.

Kundi la wanafunzi wanne wameketi karibu na meza wakishirikiana kwenye kazi. Mmoja wa wanafunzi amevaa hijabu ya rangi ya kahawia na anaonekana akizungumza na wenzake. Mwanafunzi mwingine ameketi kwenye kiti cha magurudumu, wote wanaonekana kuwa wanashirikiana kwa karibu labda wakijadili mada au wakifanya kazi kwenye mradi.

Watu watatu ndani ya chumba. Mwanaume mmoja ambaye anaonekana kuwa mwalimu au msimamizi, amesimama karibu na meza na anaelekeza kitu kwenye kitabu. Wanaume wawili wengine ambao wanaweza kuwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, wameketi wakiwa wamevaa sare za kijani na wamevaa vifaa vya sauti.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwalimu au kiongozi wa kikundi, akishirikana kwa furaha na kundi la watoto wadogo. Mwanamke huyu amevaa sweta za kijani kibichi na anaonekana akiongoza shughuli fulani labda mchezo au wimbo.

Wanawake wawili wamesimama karibu na kinara cha kusomea maandiko, labda ndani ya kanisa. Mmoja wao amevaa kofia kubwa ya manyoya na anashikilia simu, huku mwingine akionyesha picha au ramani kwenye kitabu kilicho juu ya kinara. Wanaonekana wakijadili kitu kinachohusiana na picha hiyo. Mandhari inaonyesha sehemu ya ndani ya jengo lenye mchoro ukutani.

Mwanamke ameketi mezani akiwa anatumia simu yake mkononi. Anaonekana amevaa koti la rangi ya kahawia na ana vifaa vya sauti masikioni. Watu wengine wawili wanaweza kuonekana kwa mbali, pia wakiwa wamekaa. Inaonekana kama wako katika mazingira ya ofisi au eneo la kazi pamoja.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwalimu au mtaalamu ameketi kwenye kiti na anazungumza na mtoto mdogo ambaye pia ameketi kwenye kiti. Mwanamke amevaa shati jeupe na suruali ya kijivu na ana miwani. Mtoto amevaa fulana ya rangi ya samawati na suruali fupi.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume ambao wanaonekana kuwa wanafanya kazi pamoja kwenye mradi fulani wa mikono au ufundi. Mwanamke ambaye ana nywele zilizojifunga na amevaa aproni yenye mistari, anaonekana akishikilia kitu kidogo cha mbao na zana, labda akipima au akikagua ubora wake.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha magurudumu akisoma kitabu kwa umakini. Yupo karibu na rafu iliyojaa vitabu vingi. Mwanaume huyo anaonekana kuwa kijana na amevaa shati lenye maua na suruali nyeusi. Mazingira yanaweza kuwa maktaba au sehemu ya kuhifadhi vitabu.

Kundi la watoto wadogo ambao waonekana kuwa na umri wa chekechea. Wameketi kwenye sakafu ya zulia katika mazingira yanayoonekana kuwa darasa au chumba cha michezo. Watoto hawa wana rangi mbali mbali za ngozi na waonekana kuwa na furaha huku wengine wakiwa wameiinua mikono yao juu.

Mtoto mdogo labda menye umri wa miaka michache akiwa amevaa fulana ya samwati na zipu, anaonekana akiwa amevaa vifaa vya sauti vyeusi. Ana nyewele za kahawia na anaangalia juu. Mandhari inaonyesha sehemu ya ndani ya chumba, ikiwa ni pamoja na rafu nyeupe iliyojaa vitu na televisheni.